Meno ya binadamu yakichungunzwa kwa kutumia kioo cha daktari wa meno. Kioo hicho kinasaidia daktari kungalia hali ya jino ambalo linaonekana kuwa na uharibifu huenda limeoza au lina tatizo lingine. Hii sehemu muhimu ya uchunguzi wa kiafya wa meno ambapo daktari hutambua na kushughulikia matatizo yanayohitaji matibabu ya haraka.